Huyu ni mtu anayefanya kazi au kusoma kwa kutumia vifaa vya kidijitali. Ameketi kwenye kiti mbele ya kompyuta yake. Kuna skrini kubwa ya kompyuta, kibodi na vifaa vingine kama simu na matbaa. Hii inaweza kuashiria matumizi ya jukwaa ya kidijitali kwa ajili ya kazi au kujifunza. Mandhari inaonyesha chumba chenye dirisha na mapazia na vitu vingine kama kabati la mbao na picha ukutani ambavyo vinaweza kuwa sehemu ya ofisi ya nyumbani au maktaba.

Hii ni kundi la watu wanaofanya kazi kwa pamoja katika mazingira ya kidijitali na ujifunzaji wa mtandaoni. Wanaume hawa wanakaa kwenye meza wakiwa na kompyuta mpakato na vifaa vingine vya kiteknolojia. Wengine wanaonekana wakijadili jambo kwa umakini huku wengine wao wakizingatia kazi zao kwenye kompyuta.

Hawa ni watu wanne wamekusanyika karibu na meza wakionekana kujadili jambo fulani. Kwenye meza kuna kompyuta ndogo, karatasi zilizo na maandishi na vifaa vingine vinavyohusika na kazi au masomo. Watu hao wanaonekana kuwa wanashilikiana labda wakifanya kazi kwenye maradi au wakijifunza pamoja. Madhari inaweza kuwa ofisi ya kisasa au eneo la kujifunzia.

Huyu ni mwanaume amesimama mbele ya ubao mweusi uliyojaa hesabu. Inaonekana anaelezea au anafanya kazi na hesabu hizo, labda darasani au mahali pa mihadhara. Ubao umejaa alama na fomula mbalimbali, zinazoashiria mada ngumu ya hesabu au sayansi.

Mtu huyu anaifanya kazi au kusoma kwenye meza iliyojaa vifaa vya masomo. Kuna kompyuta ndogo iliyo wazi inayoonyesha mtu mzee akifundisha kwa kutumia ubao mweupe. Mtu anayefanya kazi anaonekana kuandika kwenye daftari huku akiangalia skrini ya kompyuta. Pia kuna vitabu, faili, penseli za rangi na noti ndogo kwenye meza. Mandhari inaweza kuashiria mazingira ya kujifunzia au kufanya kazi nyumbani.

Mwanamke huyu ni mwalimu. Wanaomzingira ni wanafunzi. Wanafunzi hawa wamevaa sare za shule. Wanafunzi hawa wanaonekana kuwa wakifunzwa na mwalimu huku wakitazama tarakilishi yake. Kuna ubao nyeusi nyuma yao.

Mtu huyu anaonekana akifanya kazi au akisoma kwenye tarakilishi yake. Mtu huyo ameketi kwenye meza ndefu na nyembamba. Kuna viti virefu vya chuma vyenye visambaza vya mbao. Nyuma yake kuna rafu kubwa ya mbao yenye masanduku mengi madogo. Baadhi ya masanduku yana rangi ya kahawia. Kuna vitabu na vitu vingine vidogo kwenye rafu. Mandhari inaonekana kuwa ya ndani, pengine ofisi ya kisasa au makta.

Hiki ni kikundi cha watoto wengi wakiwa wameketi kwenye meza ndefu ndani ya chumba. Chumba kinaonekana kama darasa au maktaba, kwa kuwa kuna rafu zilizojaa vitabu nyuma yao. Watoto wanaonekana kuwa na umri mdogo labda wa shule ya msingi. Wengi wao wanaangalia vifaa vidogo vya kielektroniki vilivyo mbele yao ambavyo vinaweza kuwa kompyuta ndogo. Watoto wengine wanaonekana kusoma vitabu.

Huu ni ukumbi mkubwa wenye viti vingi vilivyopangwa kwa safu. Ukumbi unaonekana kuwa na jukwaa upande wa mbele ingawa halionekani vizuri. Kuna pia balkoni au ghorofa ya juu yenye viti zaidi. Viti vyote vina rangi ya bluu na kijivu. Ukumbi unaonekana kuwa mkubwa sana, unaweza kutumika kwa mikutano, mihadhara au matukio mengine yanayohitaji nafasi kubwa ya kukaa watu. Mandhari inaweza kuwa ndani ya chuo kikuu au.

Huku ni uwanjani. Kuna wachezaji wanaocheza mchezo na kandanda. Mchezaji aliye katika upande wa kushoto, na mchezaji aliyevaa jezi ambalo limeandikwa nambari kumi na tano mgongoni, wamevalia seti ya rangi nyeupe. Anayepiga mpira amevalia seti ya nyeusi na aliye nyuma yake amevalia jezi ya manjano.

Hii ni darasa ambapo wanafunzi hufunzwa na walimu hufunza. Darasa hili lina madawati na viti. Madawati haya ni ya rangi nyeupe. Viti hivi ni vya rangi buluu. Sakafu ya darasa hili ni rangi ya damu ya mzee. Kuta hii ni nyeupe.

Mwanamke katika picha anaonekana kuwa mwalimu. Amevaa nguo za rangi ya kijani kibichi. Anatabasamu pana akionyesha furaha au kutia moyo. Mwanafunzi ni mvulana mdogo mwenye nywele fupi, amevaa fulana ya rangi ya manjano. Anaonekana akishirikiana na mwanamke huyo kwa umakini. Herufi esi ambayo mtoto ameshika inaweza kumaanisha kua, wanafanya mazoezi ya matamshi au kujifunza alfabeti. Muingiliano wao unaonekana kuwa mzuri na wenye upendo.

Mvulana huyu amevaa fulana ya rangi ya kijani iliyo fifia, ameketi mbele ya kitabu kikubwa kilicho funguliwa mikono yake iko juu ya kurasa za kitabu hicho. Nyuma yake kuna rafu zenye vitabu vya rangi tofauti vikiwa vimepangwa kwa safu. Mazingira yanaonekana kuwa ya maktaba au darasa la kujifunzia.